Kituo cha usambazaji umeme kimezungukwa na nguzo nyingi za chuma na nyaya zinazonyooshwa mbali. Majengo madogo ya kijani yenye paa la rangi ya machungwa yanaonekana yamezunguka kituo hicho. Nguzo za chuma zimepangwa kwa utaratibu, zikionyesha mtandao mpana wa usambazaji wa umeme.

Kituo kikubwa cha usambazaji umeme chenye nguzo nyingi za chuma na nyaya zinazoenea mbali. Miundo ya chuma imepangwa kwa utaratibu ikionyesha mtandao tata wa umeme. Mbingu safi na ardhi kavu vinaonekana kwa mbali vikionyesha mazingira ya nje.

Nguzo ndefu za chuma zinazobeba nyanya za umeme zinazoenea mbali. Nyaya hizi zinaonekana zikivuka anga zikionyesha usambazaji wa umeme. Miti ya kijani na anga la machweo vinaonekana kwa mbali zikiongeza uzuri wa mazingira.

Bwawa kubwa la maji lenye rangi ya kahawia. Kando yake kuna miundo mbali mbali ya viwanda. Majengo mawili marefu ya silos yanaonekana yakiongezeka juu ya kiwanda. Yakionyesha uzalishaji wa kitu fulani.

Majumba yenye paa ya kijana yanaonekana yakitoa moshi mwingi. Moshi huu unatoka kwenye mapipa mengi yaliyojengwa juu ya majengo. Kwa mbali, moshi mwingine unaonekana ukitoka kwenye eneo lenye miti na milima, inayoashiria uwepo ya mioto wa ardhini.

Wahandisi wa umeme wanatumia ngazi nyekundu kupanda juu ya nguzo ya umeme ili kufanya matengenezo. Kuna nguzo nyingi zilizo simama wima zikiwa zimebeba nyaya nyingi za umeme.

Miundombinu ya umeme ikiwa na nguzo za chuma inasimama kwenye eneo la wazi. Kuna mabango mawili moja likiwa limefungwa kwenye nguzo na jingine likiwa limeinama. Sehemu ya chini ya miundo mbinu imepambwa kwa mawe na kuna nguzo nyeusi na njano zinazotenganisha eneo hilo na barabara.

Mnara mrefu wa chuma unaobeba nyaya za umeme umesimama wima ukielekea angani. Mnara huu umetengenezwa kwa muundo wa kimiani na nyaya za umeme zinapita juu ya vilele vyake.

Jengo kubwa la viwanda lenye paa la kijani na kuta nyeupe linazungukwa na miundo mbinu tata. Majengo mengi madogo na mabomba ya chuma yanaonekana yakizunguka jengo huu. Milima na barabara za uchafu zinaonekana kwa mbali zikionyesha mazingira ya viwanda.

Kituo cha umeme chenye nguzo nyingi za chuma na nyaya zinazoenea mbali. Nguzo hizi zinaonekana zikishikilia vifaa vingi vya umeme, vikionyesha usambazaji. Njia ya changarawe inakatiza katikati ya nguzo, ikionyesha mazingira ya viwanda.

Uvutaji moshi mwingi unatoka kwenye bomba refu la kiwanda, likipaa angani yenye mawingu nyeusi. Mabomba makubwa ya chuma yametandazwa ardhini, yakionyesha mtandao wa usafirishaji ndani ya kiwanda.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme unachomoa moshi mwingi wa mvuke ukiwa umewekwa kati ya milima na nyumba za mbali. Jua linaonekana likichomoza au kuzama likiangazia sehemu hiyo na kuunda kivuli kizuri.

Njia ya udongo inapita katikati ya miti mirefu na majani yenye kijani kibichi. Maua ya zambarau na manjano yametawanyika chini yakionyesha uzuri wa asili. Anga la bluu na mawingu meupe yanaonekana kwa mbali yakiongeza uzuri wa taswira.

Watu wanaonekana wakivuka reli ambayo inaonekana kuwa na uchafu na maji machafu. Nyumba ndogo zimetengenezwa kwa mabati zikipangwa kwa mstari mrefu kando ya reli. Watu wengine wantembea karibu na nyumba hizo wakionyesha kuwa eneo hilo lina makaazi.

Makundi ya watu yamevalia fulana za kijani kibichi wakishiriki katika zoezi la kusafisha taka kwenye mto wenye maji meusi na chafu. Wengine wamesimama kwenye kingo za mto wakionyesha ukubwa wa shida.

Korongo wawili wenye taji wanatembea kwenye nyasi ndefu za kijani. Manyoya yao yana rangi ya kijivu, nyeupe, nyeusi na kahawia yakionyesha uzuri wao wa asili. Nyumba na miti zinaonekana kwa mbali zikionyesha mazingira ya wazi.

Wafanyikazi kadhaa wanapatikana kwenye dampu la takataka huku wkiwa wamevalia sare za kijani. Watu hawa wanasafisha dampu kwa mikono wakiwa wameshika jembe na kusafisha maji machafu.

Sketi jeupe lililotandikwa kwenye nyasi, akifurahia picnic chini ya mti mkubwa. Anaonekana akipanga matunda na kuna kikapu cha picnic kando yake. Jua linamulika eneo hilo, likionyesha mazingira ya kupendeza ya nje.

Mwanamke amesimama mbele ya bomba la maji, lililoharibika. Maji haya yanatiririka kuingia kwenye ndoo ya machungwa .Mabomba mengi ya plastiki na chuma yametawanyika chini, yakionyesha, tatizo la maji.

Simba jike mwenye macho ya kahawia, anatazama kupitia matundu ya uzio wa chuma. Manyoya yake yanaonekana wazi, yakionyesha uzuri wake wa asili. Lugha yake imetoka nje kidogo ikionyesha udadisi au tabia ya kawaida.

Kundi wa punda milia wawili wanachunga kwenye nyasi ndefu zenye rangi ya dhahabu. Miili yao yenye milia nyeusi na nyeupe inaonekana wazi ikichanganyika na mazingira asilia. Kwa mbali, majengo marefu ya jiji yanaonekana yakisimama wima yakionyesha tofauti kati ya asili na maendeleo ya mijini.

Mto wenye maji ya rangi ya kahawia yanatiririka kwa kasi, na taka zinaonekana zimetawanyika, pembezoni. Nyumba za udongo na mabati zinaonekana zikizinguka mto, zikionyesha mazingira ya makazi duni.

Pundamilia mmoja anaatembea kwa utulivu katika ardhi kame. Mnyama huyu ana milia mweusi na mweupe inayomtofautisha. Nyuma ya pundamilia kuna milima miwili mikubwa na mirefu.

Kikundi cha wachezaji wa kitamaduni wamevalia mavazi ya rangi ya machungwa na kucheza kwenye jukwaa la mbao. Ngoma za jadi zimetawanyika karibu na wachezaji zikionyesha utamaduni wao.

Kifaru mdogo anaonekana katikati ya picha, akiwa amesimama kwenye ardhi ya rangi ya kahawia. Anaonekana akiguswa na mkono wa mtu, ambayo unaashiria uhusiano kati ya kifaru na watu.

Barabara yenye magari yanayopita chini ya daraja refu la zege. Nguzo nyingi za zege zinashikilia daraja zikionyesha ujenzi mkubwa wa miundo mbinu. Upande wa kushoto wa barabara basi la blue limeegeshwa na uzio wa blue unatumika kama kizuizi.

Soko linaonyesha bidhaa nyingi za kilimo hasa viazi, nyanya na viazi vikuu vilivyopangwa katika maduka ya wazi. Bidhaa hizi zimepangwa kwa katika vyombo, hasa ndoo, zikiwa zimejengwa kama mlima midogo.

Katika eneo hili, kuna kundi la watu wanashiriki katika shughuli ya kusafisha taka. Wengi wao wamevaa mavazi maalum ikiwemo suti za kijani na kofia, na wengine wamevalia glovu.

Mamba mkubwa amelala kwenye nyasi karibu na maji. Ngozi yake ya kijani na kahawia inaonekana wazi ikionyesha mazingira yake ya asili. Mawe na miti vinaonekana kwa mbali vikionyesha makaazi yake.

Kikundi cha wanawake wamevalia makoti meupe ya maabara wakifanya majaribio kwenye meza ya mbao zilizopo na glasi na chupa za kemikali zimepangwa kwenye meza, zikionyesha mazingira ya maabara.

Mistari mingi ya mabomba ya rangi ya bluu imepangwa kwa utaratibu. Ikionyesha muundo wa duara. Mwangaza mkali unatoka katikati ya mabomba hayo. Ukionyesha utupu.

Mto mchafu unapita katikati ya mazingira yanayoonekana kama makazi duni ukiwa umezungukwa na kingo za udongo na mawe. Pembeni kwa mto, kuna njia nyembamba ya udongo na mawe ambayo inatumiwa na watu wanaopita.

Chui mwenye madoa meusi na kahawia anaonekana akinguruma meno yake makali yakiwa wazi. Kichwa chake kimeinuka juu na masikio yake yamerudi nyuma akionyesha asira au tahadhari.

Faru wawili wanatembea kwenye barabara ya vumbi katikati ya mbuga ya wazi. Faru wa kwanza ana pembe ndefu na anapita mbele kwa mwendo wa polepole. Faru wa pili anaonekana akimfuata kwa karibu nyuma yake.

Tembo mdogo, labda tembo mtoto amesimama katika bustani akila majani kutoka kwenye matawi. Anaonekana kuwa na rangi ya hudhurungi na masikio makubwa. Nyuma yake, kuna miti mikubwa na watu wamekusanyika, labda wakiangalia tembo huyu.

Wanawake wengi wamesimama kwenye mistari, kila mmoja akiwa na mtoto mdogo. Wanawake hawa wamevalia nguo za kawaida na baadhi yao wamebeba watoto migongoni mwao.

Msitu mnene umejaa miti mirefu na majani ya kijani kibichi. Matawi ya miti yanaonekana yakiongezeka juu. Yakionyesha ukuaji mzuri wa mimea. Mwangaza wa jua unaangazia kupitia majani. Ukitoa vivuli viepesi chini.

Wajenzi wengi wanafanya kazi kwenye tovuti ya ujenzi, huku crane kubwa ya rangi ya njano ikibeba ndoo ya sementi. Wafanyakazi hao wamevaa helmeti za rangi ya blue na wanaonekana wakisimamia kazi.

Nyati mwenye pembe ndefu zilizo pinda . Anaonekana akisimama kwenye nyasi zenye kijani kibichi. Anaonekana akitazama mbele akionyesha utulivu wake. Kwa mbali nyati mwingine anaonekana akichunga, akiongeza uhai wa asili.

Katika mazingira ya uchafu, mto mdogo unaonekana ukiwa na rangi ya kijivu na takataka zimetawanyika ndani yake, kando ya mto kuna rundo la takataka na udongo mwingi kuna mimea ndogo na miti midogo inazunguka eneo hilo.

Mashine kubwa ya kuchimba na kufukua yenye rangi ya kijani inafanya kazi katika eneo lenye udongo na takataka. Kijiko chake kikubwa kimejaa udongo na kinakaribia kuchimba. Watu wachache wamesimama karibu na mashine, wakionyesha mazingira ya ujenzi au uharibifu.

Mwanamke ameinama akifua nguo kwa mikono. Ndoo za rangi mbalimbali zikiwa zimejazwa nguo na maji, zimetawanyika karibu naye. Ukuta wa bati na kamba zenye nguo zilizoning'inia zinaonekana nyuma zikionyesha mazingira ya makaazi duni.

Miti midogo imepambwa vizuri. Huku majani yake ya kijani yakionyesha uhai. Katikati ya bustani kuna kidimbwi kidogo chenye maji na mimea ya asili. Huku pia kuna chungu kikubwa cha udongo.

Mfanyakazi wa ujenzi anaonekana akirekebisha au kuunganisha mabomba mawili makubwa ya buluu . Anatumia zana, labda spana kukaza boli na nati zinazoshikilia mabomba hayo pamoja.

Mtoto wa simba ananyonya chupa ya maziwa akiwa ameshikiliwa na mikono miwili. Maziwa yanatiririka kutoka kwenye chupa yakionyesha kulisha kwake. Mikono ya mtu inaonekana ikimshikilia mtoto wa simba ikionyesha utunzaji bora.

Takataka nyingi zimekusanywa, zikiwa zimetengeneza rundo kubwa juu ya mkokoteni huku wahudumu wawili wakiwa wamesimama karibu. Mwanamke aliyevalia sare ya kazi na mwanaume amevaa fulana ya manjano. glovu nyekundu na buti ya kijani akionyesha wanahusika katika usafi.

Wafanyakazi wawili wanasafisha eneo la mto, likiwa na maji machafu, na uchafu mwingi, wafanyakazi hawa wamevalia sare, na wameshikilia, fimbo, wakijaribu kusafisha takataka zilizokuwa kwenye maji.

Simba dume mwenye manyoya ya kahawia na macho ya njano anatazama mbele kwa umakini. Manyoya yake yamefunika kichwa chake na uso wake yakionyesha uzuri wake wa asili. Pua yake nyeusi inaonekana wazi ikiongeza ukali wake.

Pwani pana inaonekana ikiwa na mchanga ya rangi ya cream ,mchanga huu una alama za wanyama labda za ndege kuna maji ya rangi ya kijivu ambayo yanatengeneza mfumo wa mito kidogo.

Mkondo wa maji machafu uliojaa takataka unapita katikati ya makazi duni. Mimea na vichaka vimeota kando ya mkondo vikificha baadhi ya takataka. Nyumba za mabati na mbao zimejengwa karibu na mkondo, zikionyesha mazingira magumu ya maisha.

Mwanamke amevaa shati jeupe na sketi ya rangi ya kijani na manjano, anatembea kando ya dampo la takataka. Nguzo za mbao na mabati yaliyokauka yanaonekana nyuma yake yakiashiria makazi duni.

Katika eneo kubwa la ardhi kavu, kuna ndege mweusi mkubwa anayeonekana kua mbuni, amekaa katikati. Kando yake, kuna mayai mengi makubwa ya rangi ya njano yaliyotawanyika kwenye ardhi.

Simba mdogo amesimama karibu na uzio wa chuma akishika mdomo wake karibu na mkono wa mwanaume. Mkono huo umeelekezwa kuelekea simba ukionekana ukimlisha au ukimpa kitu.

Maporomoko ya maji yanatiririka kwa kasi kutoka kwenye miamba, na matone ya maji yanaonekana yakifika chini .Watu wawili wanaonekana wakisimama karibu na maporomoko hayo wakichukua picha za selfie .

Eneo la mabasi lenye mabasi mengi ya abiria, haswa mabasi madogo yanayojulikana kama matatu. Mabasi hayo yana rangi na miundo mbalimbali, yakiwa yameegeshwa au yakisubiri abiria.

Trafiki imesimama barabarani, huku magari mengi yakiwa yamefunga mstari. Kuna matatu ya rangi ya manjano, matatu nyeupe yenye maandishi Embassava sacco, na lori la manjano.

Basi la abiria la rangi ya kijivu na machungwa limesimama barabarani, mabasi mengine na magari yanaonekana yakipita yakionyesha shughuli za jiji ,majengo marefu ya ghorofa yanaonekana kwa mbali yakionyesha mazingira ya jiji.

Basi la abiria lililopambwa kwa michoro ya kuvutia limeegeshwa barabarani. Nje ya basi, kuna watu wengi wanaosubiri kupanda au kushuka na wengine wanapita. Basi hili lina ujumbe ulioandikwa I have a dream unaonekana kupamba upande wake wa kulia.

Barabara kuu ime jaa msongamano wa magari ikiwemo malori, mabasi na magari madogo. Mabasi mawili makubwa moja la rangi ya samawati na njano na jingine la rangi nyekundu na bluu yanaonekana wazi yakionyesha shughuli za usafiri wa umma.

Basi la rangi ya kijani na manjano limesimama barabarani likizungukwa na magari mengine na watu. Basi hili linaonekana likisubiri abiria na milango yake iko wazi. Majengo marefu ya ghorofa yanaonekana kwa mbali yakionyesha mazingira ya jiji.

Katika barabara yenye shughuli nyingi basi la abiria au matatu limeegeshwa likisubiri abiria. Gari hili lina rangi lina rangi ya bluu na maandishi 105 Shuttle na namba ya usajili huku pia likipambwa na nebo ya simba.

Magari mawili ya abiria yanaonekana kama matatu, yakiwa yameegeshwa barabarani. Magari haya yana rangi nyingi na mistari iliyo wazi. Mfumo wa usafiri wa matatu unawajumuisha watoa humuda wao, na kuna watu wanaotembea kando.

Gari dogo la aina ya matatu lenye rangi ya kijivu na manjano, limeegeshwa mbele ya maduka yenye mabango. Gari lili lina mabango mawili mekundu yenye maandishi Kiriani Othaya Exhibition na Kiriani Othaya. Watu wachache wamekusanyika karibu na gari, wakionyesha shughuli za kawaida za kituo cha mabasi.

Barabara kubwa likiwa na alama za barabara, inaonekana ikiwa na magari mengi. Magari haya yanaelekea pande zote mbili yakionyesha msongamano. Kando ya barabara kuna mabango ya matangazo.

Kijana amesimama kando ya barabara akiwa amevaa sweta ya kijani na suruali ya kijani la mistari mieusi. Ameshika mikono yake mbele ya kifua, akionyesha pozi la kiume.

Basi la abiria la rangi ya manjano lenye michoro ya kupendeza limesimama kwenye kituo cha mabasi. Mwanamume mmoja amesimama mbele ya basi, akiwa anazungumza na abiria wanaotaka kupanda.

Barabara inaonekana imetawaliwa na matatu hasa matatu ya rangi ya manjano iliyoegeshwa kando. Matatu hii imeandikwa paradise systems na nambari ya usajili KCR 041P.

Handaki refu lililojengwa kwa zege na gari jeupe likipita chini yake. Juu ya handaki kuna bango kubwa lenye maandishi "Don't overspeed" na nembo ya KENHA imewekwa pande zote mbili. Pikipiki yenye mtu mmoja inaonekana ikipita kando ya barabara.

Eneo lenye watu wengi wanaosubiri mabasi au wanatembea barabarani. Kuna mabasi mawili ya kijani yaliyosimama karibu na umati wa watu. Mtu mmoja ameshika bango kubwa lenye namba 32, akionekana kuita abiria.

Gari ndogo la aina ya van limeegeshwa kando ya jengo la biashara. Gari hili lina mabango yenye maandishi supreme shuttle na Nakuru Direct . Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na gari wakionyesha shughuli za kawaida za kituo cha mabasi au teksi.

Basi la rangi ya waridi na bluu linapita juu ya daraja kubwa la zege. Maji ya rangi ya kahawia yanatiririka chini ya daraja, yakionyesha mto au mfereji. Magari mengine yanaonekana yakipita barabarani, yakionyesha shughuli za kawaida.

Basi la abiria lenye rangi nyekundu na miundo ya rangi mbali mbali limeegeshwa kando ya barabara. Watu Wawili wanaonekana wakitembea karibu nalo wakitafuta usafiri.

Watu kadhaa wamesimama karibu na mabasi ya umma yaliyoegeshwa barabarani, huku wakiwa wamesimama wakisubiri au kupita njia. Basi la rangi ya kijani ya bluu linaonekana likiwa na number 725 juu yake.

Hali ya mtaa inaonyesha msongamano wa magari na watu. Katikati ya barabara kuna basi la rangi ya kijani ambalo linaonekana kuelekea mbele, likiwa limepakana na magari mengine na pikipiki.

Matatu yamesimama kwenye kituo cha basi yakisubiri abiria. Mabango makubwa ya matangazo yamewekwa juu yakionyesha ujumbe mbalimbali. Watu wameonekana wakitembea karibu na magari wakionyesha shuguli za kawaida za kituo cha basi.

Ishara nyingi za trafiki zilizo wazi zikiwa na taa nyeusi zenye umbo la duara. Majengo marefu na mabasi yanaonekana kwa mbali zikionyesha mazingira ya jiji.

Barabara kuu ime jaa msongamano mkubwa ya magari, huku malori makubwa, mabasi na magari madogo yakisubiri barabarani. Lori la kubebea mchanga lenye rangi ya manjano na nyeupe lina simama katikati ya barabara likionyesha shughuli ya usafirishaji zinazo endelea.

Barabara ya jiji imejaa msongamano mkubwa wa magari, yakiwemo mabasi ya abiria na magari ya kibinafsi, yakisubiri barabarani. Watu wengi wanatembea kando ya barabara, wengine wakivuka huku wengi wa wanaume waliovalia fulana za kijani kibichi wakiwa wamesimama karibu na mabasi, wakionekana kuwa ni afisa wa trafiki.

Msongamano mkubwa wa magari umefunga barabara, huku magari mengi yakionekana. Magari haya yanajumuisha magari ya abiria, na malori ya bidhaa, yakionyesha shughuli nyingi za biashara.

Msongamano mkubwa wa magari umefunga barabara, huku magari mengi yakionekana. Magari haya yanajumuisha magari ya abiria, na malori ya bidhaa, yakionyesha shughuli nyingi za biashara.

Barabara imejazwa na magari ya aina mbalimbali yakiwemo malori ya saruji na mabasi. Barabara inaonekana ikiwa mvua ikionyesha mvua iliyonyesha. Ishara ya trafiki na majengo marefu yanaonekana kwa mbali zikionyesha mazingira ya jiji.

Makanga wa watatu la abiria amesimama mbele ya matatu lake jekundu lenye picha mbalimbali. Mlango wa matatu unaonekana ukiwa wazi, ukionyesha abiria wakipanda au kushuka.

Gari dogo haina ya matatu lenye rangi ya machungwa limeegeshwa barabarani huku abiria wakipanda na kushuka. Watu wengi wamekusanyika karibu na gari wakionyesha shuguli mingi za usafiri wa umma.

Basi la rangi ya kijani la abiria linabeba mizigo iliyofunikwa kwa turubai ya kijani juu ya paa lake na upande wake limeandikwa perfect . Barabarani kuna watu wengi wanaotembea, labda abiria wakipanda au kusubiri basi.

Barabara kuu iliyo na msongamano wa magari inaonekana, kuna magari ya aina mbalimbali yakiwemo malori, mabasi na magari madogo yaliyosimama kwenye msongamano huo. Watu pia wanatembea kando ya barabara na kuna maduka na majengo marefu upande wa kushoto.

Matatu la abiria la rangi ya buluu limepambwa kwa michoro ya msichana, limesimama kando ya barabara mchoro wa msichana huyo unajaza sehemu ya nyuma ya matatu ,huku baadhi ya maandishi yakionekana.

Matatu ya abiria yameegeshwa mbele ya majengo marefu. Matatu haya yana rangi nyeupe na manjano yakiwa yamebeba abiria. Watu wengi wamekusanyika karibu na matatu hayo wakisubiri usafiri au wakifanya shughuli zao.

Safari ya magari ya abiria yanayofanana na matatu yamepakiwa katika kituo cha mafuta chenye shughuli nyingi. Mabango ya matangazo ya rangi nyekundu na nyeupe yamening'inia tu yakionyesha bidhaa mbalimbali.

Katika eneo lenye shughuli nyingi, basi la abiria la rangi ya kijani na manjano limeegeshwa barabarani. Watu wanasubiri kupanda basi, huku wengine wakiwa wamesimama karibu nalo.

Jengo refu wa rangi ya manjano inayojulikana kama Archives unaonekana nyuma ya msongamano wa magari. Kuna matatu nyingi za kupendeza zilizopambwa kwa michoro ya kipekee.

Gari dogo la abiria lenye bango lililo na maneno Voi, Mombasa , Mtwapa na mengineyo, linasimama karibu na jengo lenye mabango ya biashara mbalimbali na linaonekana kama ni eneo la biashara lenye shughuli nyingi.

Basi la abiria ambalo ni matatu, lime egeshwa barabarani. Badi hili lime pambwa kwa michoro ya rangi mbalimbali na lime andikwa nambari ya njia 105 shuttle .

Magari ya usafiri wa umma, yanayofanana na matatu, yamepakiwa, katika kituo chenye shughuli nyingi cha abiria. Abiria wanapanda na kushuka magari hayo, wakionyesha pilkapilka za kila siku. Bango la rangi ya bluu lenye maandishi meupe linaonekana kwa mbali.

Barabara yenye magari yaliyosimama na ishara za trafiki, gari nyeupe ya kisasa na gari la polisi lenye taa za buluu na nyekundu, zinaonekana zikipita barabarani. Watu wengi wamekusanyika kando ya barabara, wakisubiri usafiri au wakifanya shughuli zao.

Barabara kubwa yenye magari machache yanapita na daraja refu la watembea kwa miguu lenye rangi ya samawati na kijani limepita juu. Watu wachache wanatembea kando ya barabara, wakionyesha shughuli za kawaida za mijini.

Ndani ya chumba kuna friji kubwa inayowekwa chini ya rafu. Juu ta friji kuna chupa ndogo ya thermos ya rangi ya fedha iliyo na mchoro wa mnara wa heaven .Rafu mbili zimejaa chupa za maji ya kunywa vikiashiria kuwa hapa ni mahali pa kuhifadhi au kupata maji.

Rundo kubwa la takataka limetawanyika kila mahali likiwa na takataka za plastiki, karatasi na vitambaa. Takataka hizi zimetawanyika kando ya eneo lenye nyasi na jengo linaonekana nyuma yake.

Rundo kubwa la takataka limetawanyika kila mahali likiwa na takataka za plastiki, karatasi na vitambaa. Takataka hizi zimetawanyika kando ya eneo lenye nyasi na jengo linaonekana nyuma yake.

Mikono miwili inanawa chini ya mtiririko wa maji yanayotoka juu. Matone ya maji yanatawanyika kutoka mikononi, yakionyesha usafi na uhai. Rangi ya kahawia ya mikono, inaashiria rangi asili ya ngozi.

Vifaa vya kisasa vya maabara vilivyo tengenezwa kwa chuma na kuunganishwa na nyaya za bluu na nyeusi . Mabomba ya chuma yameunganishwa kwa skrubu yakionyesha mfumo tata wa viwanda au utafiti.

Pipa kubwa la rangi ya buluu linaonyesha limehifadhi kitu fulani. Juu ya pipa hili kuna sanduku la kadibodi na begi likionyesha kuwa linaweza kutumika kama meza au hifadhi.

Lori kubwa la rangi ya blue na manjano linaonekana, likiwa na vifaa vizito vya kuchimba au kubeba. Sehemu ya mbele ya lori inaonyesha anwani ya tovuti, qae.co.uk , ambayo inaashiria kampuni.

Tundu kubwa limechimbwa ardhini likiwa na mabomba ya ukubwa mbalimbali. Bomba kubwa la rangi ya kijivu limelala katikati ya tundu hilo huku mabomba mengine madogo yakipangwa kando yake.

Rundo kubwa la mabomba ya rangi ya kijivu yamepangwa kwa usawa. Mirija ya mabomba inaonekana wazi, ikionyesha ubora wake. Anga la buluu na mawingu meupe yanaonekana kwa mbali, yakionyesha mazingira ya nje.

Majereha makubwa ya mawe yamepangwa kwa utaratibu yakiwa yamefunga sehemu ya mfereji. Bomba la chuma linatoa maji kutoka ndani ya ukuta wa mawe yakitirika kwenye maji ya chini.

Milima miwili mikubwa ya taka imetapakaa eneo kubwa la wazi. Taka hizi zinajumuisha vitu vingi kama vile plastiki, nguo na vitu vingine vinavyooza. Eneo hilo linaonekana kutelekezwa na lina msongamano wa takataka.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha lori la kubebea mizigo likiwa limeegeshwa katikati huku watu kadhaa wakiwa juu ya lori hilo. Kando yake, kuna basi jingine la abiria lililopakwa rangi likiashiria shughuli za kawaida za jiji.

Bomba la kisasa la maji linatiririsha maji safi ndani ya sinki nyeusi. Imewekwa vizuri. Maua ya zambara yamewekwa kwenye chombo cha kioo karibu na bomba, yakionyesha uzuri wa asili.

Mashine ya kusafisha maji yenye pampu mbili za manjano na vichungi viwili vya bluu vilivyounganishwa na mabomba meupe. Mabomba yanazunguka mashine yakionyesha mtirirko wa maji.